Mnara huu hutumika kubeba umeme wa msongo mkubwa. Ina nyaya za umeme ambazo zinasafirisha umeme kutoka kwenye vituo vya kuzalisha hadi kwenye maeneo mbalimbali ya matumizi kama vile mijini na viwanda.

Kituo hiki ni cha kuzalisha umeme kwa kutumia mvuke wa joto ardhi kuna majengo makubwa ya viwandani mabomba makubwa ya chuma yanayopitisha mvuke, na mvuke mwingi unao okota ardhini au kutoka kwenye kitambo. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima na ardhi ya wazi.

Hili ni jukwaa kubwa la kuchimba mafuta au gesi likiwa linainuliwa na kurekebishwa kwa msaada wa kreni mbili. Muundo huu unaonekana kuwa wa viwandani ukitumiwa kwa shughuli nzito za kuchimba chini ya ardhi au baharini.

Hii ni eneo la kiwanda kikubwa lenye miundo mbinu mikubwa ya mabomba na vyumba inayoonekana kuzunguka eneo hilo. Kuna andisi waliovalia kofia za usalama na mavazi ya usalama pia.

Hapa ni kituo cha kusambaza umeme, kiko na minara mikubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme wa msongo wa jua. Kituo hiki hutumika kupokea umeme kutoka kwa vituo vya kuzalisha na kusambaza kwa maeneo mbalimbali kupitia nyaya za nguvu kubwa.

Hapa ni kwenye kituo cha kusambaza umeme wa msongo mkubwa chenye miundo mbinu ya minara ya chuma na nyaya kubwa za umeme. Eneo hili limepangililiwa vizuri kwa vichochoro vya kupita na limefunikwa kwa changarawe.

Hii ni kiwanda cha kuzalisha stima. Vipengele vinavyoonekana ni kama vile mitambo mikubwa yenye mizinga ya silinda, mifumo ya mabomba nyingi inayounganisha sehemu mbalimbali za kiwanda, jengo kubwa la uzalishaji ikiwa upande wa kulia, sehemu ya kupoza mvuke au maji moto na barabara ya kuingia na kutoka.

Huu ni mnara mkubwa wa kusambaza umeme wa msongo wa juu. Kuna mtu aliyevaa koti la usalama na kofia ya kazi akisimama karibu na mnara akiangalia juu huenda akiwa kwenye kazi ya ukaguzi au ujenzi.

Nguzo huu ni wa chuma na ni wa kusafirisha umeme wa msongo mkubwa. Nguzo lenyewe limesimama katika eneo lenye mimea. Nyaya za umeme zimenyooka kuelekea mbali angani.

Hii ni nguzo kubwa ya kusambaza umeme. Nguzo hii hasa hutumika kusafirisha umeme wa msongo wa juu kutoka maeneo ya kuzalisha umeme hadi miji au viwanda vinavyoitumia stima.

Hizi ni sanamu tatu za mashujaa walio vaa mavazi ya kijeshi na kijali. Sanamu hizi kwa kawaida hupatikana katika maeneo ya kumbukumbu ya kihistoria na zinaweza kumaanisha heshima kwa wapigania uhuru.

Hawa ni nyati wakiwa mtoni. Mmoja wa nyati ya hawa anaangalia moja kwa moja kwenye kamera huku wengine wakiwa nyuma ya huyo moja na wanajishughulisha katika shughuli za kunywa maji. Mandhari inayozunguka inaonekana kuwa ya porini.

Hawa ni watu walio katika shughuli ya upandaji miti. Mtu wa mbele anayeshika miche ya miti anaonekana akimkabidhi au kuonyesha mtu mwingine mche wa miti. Watu waliopo nyuma pia wanashikilia miche na wanaonekana kuwa na furaha.

Huyu ni mnyama pori anayeitwa kifaru .Nyuma yake kuna maofisaa wa wanyama pori. Kifaru huyu amefungwa macho kwa kitambaa cha rangi tofauti na anaonekana kuwa chini ya ulinzi mkali. Huenda ako katika mchakato wa kumuhamisha au kumtibu.

Huu ni mtaa wa makaazi duni yaliyojengwa kwa msongamano mkubwa. Nyumba nyingi zimejengwa kwa karibu sana. Kuna mto ulio na maji unaopita hiyo eneo, na inaonekana kuwa na maji isiyokuwa safi, huenda ni kutokana na uchafu au maji taka.

Simba jike huyu amefungua mdomo wake kwa upana akionekana kama ananguruma au akionyesha meno yake. Linaonyesha nguvu, ukali au tahadhari ya mnyama huyo wa porini.

Hapa ni sokoni, na kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile viazi vikuu, viazi mviringo, nyanya, vitunguu, na bidhaa zingine zilizopangwa kwenye ndoo na vikapu.

Hapa ni mandhari ya asili yenye miti mingi na uoto wa kijani. Kuna pia bwawa la maji kilicho kando ya kichaka hilo. Eneo hili linaonekana kuwa la mashambani au porini.

Huyu ni mnyama wa pori aitwaye ngiri. Amelala chini karibu na uzio wa waya. Ngiri huyu anaonekana ametulia au anapumzika akiwa na manyoya meusi na pembe kubwa zilizopinda juu.

Huyu ni kifarau akiwa katika eneo la mbuga, ni mnyama mkubwa mwenye ngozi nene na pembe mbili mbele ya kichwa chake. Mnyama huyu ni wa kuvutia na ni sehemu muhimu ya wanyama porini barani Afrika.

Hii ni kikundi cha watu waliovaa mavazi ya usalama na buti za mvua za njano. Wanafanya kazi ya usafi katika eneo lenye tope au maji chafu. Wengi wao wameinama na wanaonekana wakikusanya takataka na kusafisha ardhi yenye matope.

Mto huu unaonekana kuwa na maji kidogo. Kingo zake zina mawe na takataka. Watu wawili wamevaa mavazi ya usalama ya rangi ya kijani yenye michirizi ya kung'aa wakiwa wanapita au kufanya kazi karibu na daraja hilo.

Hii ni madhari ya porini ambapo vifaru wawili wanatembea kwa uhuru katika makazi yao ya kawaida. Mazingira yamezungukwa na nyasi, miti na milima kwa mbali ikiashiria eneo la asili au hifadhi ya taifa.

Huu ni mto na kwenye mto huu kuna watatu wanaoshughulika kutoa magunia ya plastiki kwenye mto ule ili kuhakikisha mto ni safi na halina uchafu wowote unaochafua maji.

Hawa ni watu walio katika mkutano wa kijamii chini ya mti mkubwa. Wengi wao wameketi kwa mzunguko wakionekana kuwa wanashiriki au kusikiliza mazungumzo au hotuba.

Huyu ni msichana aliyeketi kwenye mkeka kwenye bustani au msitu mdogo akiwa na mbwa wake. Anaonekana kutabasamu na kushika kikombe kana kwamba anafurahia kinywaji. Pembeni kuna kikapu cha pikiniki kilichojaa vitu ambacho kinaonyesha kuwa wanafurahia pikiniki.

Eneo hili lina taka nyingi. Kuna mabaki ya plastiki, nguo na karatasi zilizotapakaa kila mahali. Mazingira haya yana dhihirisha hali ya umaskini mkubwa, uchafuzi wa mazingira na maisha magumu.

Hawa ni wazee kobe wawili wakiwa kando ya mto mdogo. Wamekaa juu ya udongo karibu na maji, na vifuli vyao vinaonekana kwenye uso wa maji huo. Inaonekana kuwa wazee kobe hawa wanataka kunywa maji.

Hili ni eneo la kuchakata taka ambapo kuna rundo kubwa la mabaki ya karatasi au plastiki yaliyokusanywa kwa ajili ya kuchakatwa au kutupwa. Kuna mtu anayetembea katika eneo hilo lenye udongo na mabaki mengi sakafuni.

Huu ni mlima, umefunika na majani na vichaka vidogo vidogo. Mbingu juu una mawingu meupe yaliyotawanyika huku anga la bubu likionekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya wastani na mandhari hiyo ni ya utulivu mno.

Ndege huyu amesimama ndani ya maji. Ana manyoya meupe, miguu mirefu ya rangi ya waridi na domo refu lenye umbo la kijiko. Hii ni aina ya ndege ajulikanaye kwa Kingereza kama Africa's Spoonbill .

Hawa ni tembo kadhaa wanaotembea kando ya barabara katika hifadhi ya wanyama pori , kuna picha ya gari ya watalii ya safari ambalo linaonekana kuwasafirisha watu waliokuja kuwatazama wanyama . Kushoto kuna maji ya ardhi yenye matope inaonyesha kuwa ni eneo lenye bwawa au mito midogo.

Hizi ni nyumba zilizojengwa kwa udongo, mabati na miti na ziko katika hali duni ya miundo mbili. Mbele ya nyumba hizi kuna mtaro mfereji uliojaa taka na chafu . Unaonyesha hali mbaya ya usafi na mazingira.

Watu hawa wamevalia mavazi ya kitamaduni na wanaonekana wakitumbuiza kwa ngoma. Baadhi yao wamebeba silaha za maonyesho kama mikuki na wanaonekana wakicheza au kuigiza kwa mtindo wa kitamaduni.

Watu hawa wanakusanya chupa za plastiki zilizotupwa kwenye eneo lenye vichaka na uchafu mwingi chupa hizo zimejaa sana ardhini zikionyesha tatizo la uchafuzi wa mazingira kwa plastiki.

Kuna watu watano walio katika harakati ya kufanya usafi kwenye mto huu. Nyuma yao kuna rundo la taka na pia kuna majengo madogo ya mabati.

Huyu ni ndo u aliye simama na anajimwagilia vumbi kwa kutumia mkonga wake nyuma yake kuna ndovu wengine na pembeni kuna watu wengi waliokusanyika wakimwangalia ndovu huyu inaonekana kuwa ni sehemu ya hifadhi ya wanyama pori

Wanafunzi hawa wako katika shuguli ya upandaji miti na wanatabasamu kwenye kamera kwa furaha. Wengine wanashikilia miche ya miti mikononi mwao huku wengine wakibeba maji ya makopo ya kumwagilia miti hayo.

Hapa ni katika eneo la makazi ya watu iliyo na msongamano mkubwa wa majengo. Kuna majengo ya ghorofa yaliyosongamana ambayo mengine yanaonekana kuwa katika hali mbaya. Mbele ya majengo haya, kuna taka na uchafu mwingi karibu na mto ulio mbele yake.

Hawa ni punda milia wawili wakiwa kwenye nyasi za savana. Nyuma kabisa kuna majengo marefu yakisimama kwa mlinganisho wa kipekee kati ya mazingira ya asili na maendeleo ya mji.

Mto huu wenye maji ya rangi ya kahawia unapita karibu na makaazi ya watu. Kuna mtu mmoja anaonekana akisafisha au kuosha nguo ndani ya mto huo. Kando ya mto huu kuna takataka nyingi zikiwemo plastiki, nguo na uchafu mwingine.

Hawa ni kundi la twiga wakitembea porini kwenye eneo la uwanda wazi. Mandhari hii inaonekana kuwa ya hifadhi ya wanyama kama vile mbuga ya taifa au pori la akiba.

kifaru anatembea kwenye mbuga ya wanyamapori. Mazingira yanamzunguka yanaonekana kuwa ya asili yenye miti na majani. Kifaru huyu ni mnyama mkubwa mwenye pembe na yuko katika hatari ya kutoweka kutokana na uwindaji haramu.

Watu hawa wanasukuma mkokoteni mkubwa juu ya reli ya treni. Mkokoteni huo umebeba mizigo mikubwa kwenye magunia, na inaonekana kuwa ya kubeba bidhaa au vitu vya biashara. Mazingira ya reli yanaonekana kuwa ya vijijini au pembezoni mwa mji.

Hawa ni watu wanaoshiriki katika upandaji wa miti. Wako katika eneo la kijani lenye miti na mimea midogo na baadhi yao wameshika jembe au koleo. Inaonekana kuwa shughuli ya kijamii au ya shirika inayo lenga uhifadhi wa mazi siku ya kuhifadhi miti.

Viafaru hawa wako katika eneo la porini, wanaonekana wakitulia huku mmoja akiwa mbele na wengine wawili nyuma yake. Kwa mbali, nyuma yao, kuna daraja refu la kisasa linalopita juu. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa wanyama pori na miundo mbinu ya kisasa.

Eneo hili ni la makazi duni lililo karibu na mto mchafu. Kuna takataka nyingi zimetupwa kando kando ya mto huo, na maji yanaonekana kuwa machafu. Watu wachache wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na nyumba za mabati. Mazingira yanaonesha hali ya uchafuzi wa mazingira na hali duni ya maisha katika eneo hili.

Kuta hizi zinazotengenezwa kwa chupa za plastiki zilizo jazwa takataka zimepangwa kwa mpangilio kuunda njia au ukuta hii ni mbinu ya ulejelezaji wa plastiki kwa ajili ya ujenzi au uhifadhi wa mazingira.

Hapa ni kwenye mazingira ya makazi duni. Kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati chakavu zikionekana kuwa katika hali duni ya usafi na usalama. Pia kando ya nyumba hizo kuna mto unaoonekana kuwa uchafu juu ya mazingira au watu wanaoishi katika makazi hayo.

Ndege hawa wamesimama kando ya bwawa la maji. Wapo juu ya nyasi kijani karibu na vichaka vilivyoko pembezoni mwa maji. Inaonekana ni eneo la asili au pori lenye mazingira ya utulivu.

Hawa ni wachezaji wa ngoma za kitamaduni wakiwa jukwaani. Wamevalia mavazi ya kitamaduni yanayotengenezwa kwa manyoya na vitambaa vyenye michoro vya kiafrika ikiwa mmoja amebeba ngoma ya kitamaduni na wanaonekana wakicheza kwa nguvu na utaratibu mkubwa.

Haya ni mafuriko ya maji ya mvua katika eneo la mji usio na mifumo bora ya mifereji ya maji. Maji yenye matope yanatiririka katika makazi ya watu yakionyesha hali ya hatari ya mazingira na uchafu wa mazingira.

Chui huyu ameinama kwenye bwawa la maji. Yuko katika mazingira ya asili yenye nyasi nyingi na miti, huenda ndani ya hifadhi au mbuga ya wanyama. Anaonekana kuwa mwangalifu na makini akitazama mbele wakati anakunywa maji.

Kazi ya uchimbaji inaendelea na kuna tingatinga inayotumika katika shughuli hiyo. Kuna wanyikazi watatu waliovaa mavazi ya kazi wakiwa kwenye mtaro mkubwa wa udongo.

Maonyesho haya ya sarakasi yanafanyika ndani ya ukumbi mkubwa. Wachezaji wa sarakasi wamevalia mavazi ya mistari nyekundu na nyeupe, huku wakifanya miondoko ya kuvutia katika jukwaa.

Huyu ni chui aliyefungwa ndani ya uzio wa waya katika sehemu ya hifadhi au bustani ya wanyama. Mazingira ya ndani yanaonekana kuwa ya asili yenye nyasi, miti na kivuli. Yakiiga mazingira yake ya kawaida.

Hii ni bwawa la maji. Kuna daraja la chuma upande wa kulia ambapo watu wanaeza kutembea. Sehemu ya mbele kuna maji ya rangi hudhurungi na upande wa nyuma kuna mimea ya kijani, miti na gari jeupe lililosimama karibu na uzio.

Hawa ni tembo wachanga wakiwa pamoja. Tembo moja yuko karibu na pipa la maji akitumia mkonga wake kunywa au kuchukua maji. Pia kuna watu wachache wanaoonekana nyuma, labda ni wageni au walezi wa tembo hawa.

Simba ameketi kwenye nyasi ndefu porini. Anaonekana akiwa makini na kitazama upande wa kulia. Mandhari ya nyuma ni pori la wazi lenye nyasi mingi na anga linaonekana linaanza kuwa la jioni au asubuhi.

Hapa ni barabara kuu ikiwa na magari yanayotembea kama vile basi la usafiri wa umma lililopambwa kwa rangi na michoro pamoja na lori jeupe na gari dogo upande mwingine. Kuna daraja la watembea kwa miguu linalopita juu ya barabara hiyo.

Hii ni gari ya usafiri wa umma lililoegeshwa kando ya barabara katika mtaa wa biashara ulio na watu wengi. Juu ya gari hilo kuna bango kubwa linaloashiria kwenye gari hili linasafiri.

Huku ni jijini na kuna watu wengi na pia kuna msongamano wa magari. Taa za trafiki na askari wa kaunti wanasaidia kurahisisha msongamano huo ili kupunguzika na magari yawe yanatembea vizuri.

Hapa ni barabara kuu na kuna magari na pikipiki yanayoendelea kusafiri kwa pande zote mbili. Upande wa kulia kuna majengo mengi ya biashara na katika upande wa ushoto kuna uzio wa chuma na majengo makubwa ya taasisi au viwanda.

Hapa twaona msongamano wa magari kadhaa kwenye barabarani, pale kukiwemo kuna maaskari wawili wanaohakikisha kuwa kuna mtiririko mzuri wa magari barabarani.

Hii ni kituo cha uchukuzi wa uma katika jijini. Kuna mabasi kadhaa yaliyoegeshwa kwenye kituo hilo. Moja ya basi hizi lina bango kubwa, linaloashiria sehemu zinazoenda na pia ruti inayopita.

Barabara hili ni pana na halina magari mengi. Watu wanatembea pembeni mwa barabara hili, pengine wakielekea kazini, shuleni au matembezi ya kawaida. Upande wa kushoto kuna kituo cha magari.

Hapa ni kituoni cha magari ya usufiri wa uma, magaria yameegeshwa pembeni mwa barabara. Gari moja lina bango kubwa lililoandikwa NAKURU na nauli yake ni shilingi miatano.

Hii ni sehemu au kituo cha mabasi ya abiria jijini. Tunaona basi moja lenye watu ndani. Nje, kuna mtu aliyevalia sare za makanga kuwashiria kuwa anajaribu kuwaita hawa wateja kwenye gari ile na mbele na gari hili pia tunaona bango lililonamaandishi ya sehemu linalosafiri.

Barabara hii ina msongamano wa magari ikiwa ni pamoja na malori magari mdogo na mabasi kuna watu wachache wanatembea au kusimama kando ya Barabara nyuma kuna miti mingi na majengo ya mtaa wa makazi

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi mjini. Kuna watu wanatembea kando ya barabara, magari na matatu yakiwa yameegeshwa pamoja na mabango yenye matangazo kuashiria kwenye magari haya ya usafiri zinaenda.

Hili ni barabara ya jijini lililo na magari yakisafiri katika pande zote ya barabara. Kuna matatu mawili yanayoonekana, moja ya rangi la cream na jingine la rangi nyekundu. Pia kuna mtu amesimama kando ya barabara na mandhari ya miti na majengo kwa mbali.

Huku ni barabarani katika jijini. Kuna magari ya usafiri wa umma yaliyo kwenye msongamano. Hii ni taswira ya kawaida ya kituo cha mabasi au barabara ya jiji yenye shughuli nyingi.

Hii ni kituo cha usafiri wa magari ya umma. Kuna watu wa kadhaa wamesimama karibu na basi wengine wakiwa wanaingia ua kutoka ndani ya basi. Kuna mabango yenye namba na bei na magari mengine yanaonekana upande wa kulia wa picha huu.

Hii ni gari ya usafiri ya umma likiwa limeegeshwa jijini. Juu ya gari hili kuna bango linalo ashiria sehemu ambazo gari hili lina beba abiria, ili kurahisisha kwa abiria kuona katika stesheni na kupanda.

Usafiri wa umma jijini. Basi la abiria aina ya Isuzu kutoka kampuni ya metro trans limeegeshwa kando ya barabara katikati ya jiji ikiwa tayari kwa ajili ya kusafirisha abiria.

Hii ni kituo cha mabasi ya umma mjini. Kuna watu wengi wanaosimama karibu na matatu hayo na pia matatu hayo yana mabango kadhaa yanayoashiria sehemu zinazosafri.

Hii ni barabara kuu mjini. Kuna uzio wa chuma katikati ya barabara unaotenganisha magari yanayokwenda na yale yanayorudi. Mandhari ya picha inaonyesha mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi.

Matatu zilizoegeshwa ni za usafiri wa umma. Kuna watu wengi waliokusanyika karibu na matatu hizo. Baadhi wakionekana kuwa abiria, wengine wakionekana kuwa wahudumu wa magari au wapita njia. Pia tunauona ofisi zikiwemo za tiketi za usafiri.

Hapa ni barabarani. Kuna magari kadhaa kwenye barabara huu. Pia kuna miti na mimea katika sehemu za pembeni mwa barabara hili. Mazingira haya ni ya kawaida katika mjini.

Hapa ni jijini na tunauona matatu aina ya Nissan Shuttle. Kuna pia makanga aliyevalia sare za kazi anayeonekana kukaribisha watu kwenye gari hilo. Juu ya matatu hili kuna bango linaloonyesha ruti kwenye hili gari linaelekea.

Hapa ni sehemu jijini ambapo kuna magari ya usafiri wa umma. Kuna bango linaloonyesha kwenye gari hili linaenda. Pia kuna watu wengi wanaotembea kwa mguu. Vilevile kuna wafanyi biashara pia wanaobeba mizigo zao.

Hii ni treni ya abiria ya rangi ya zambarau, njano na nyeupe ikiwa imesimama au inapita karibu na eneo la mtaa. Treni hiyo inaonekana kupita nje ya uzio wa waya wa chuma ambao uko mbele kwenye picha.

Hii ni foleni ya magari barabarani. Ikiwa ni pamoja na matatu ya usafiri wa uma, basi na lori. Magari yanaonekana yakiwa kwenye barabara yenye shuguli nyingi. Pembeni kuna majengo ya orofa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya umma kuna watu wengi wanatembea Barabarani baadhi wakiwa wana subiri usafiri au wanaelekea mahali fulani. Kuna mtu anaye beba bango lililo na nambari nne kuashiria ruti ambazo hayo mabasi yanaelekea.

Hapa ni eneo la kituo cha magari ya usafiri wa umma katika jiji lenye shughuli nyingi. Pembeni kuna bango lililoandikwa ratiba au njia zenye matatu huwa unapita.

Huku ni barabarani kuna magari mengi yanayo safiri . Moja wapo ya gari hizo ni gari ya uchukuzi wa umma ambapo kuna makanaga ako karibu na mlango akichungulia na kuangalia nje.

Hii ni kituo cha usafiri wa magari ya umma. Gari hili ni la aina ya nissan na juu yake kuna bango kubwa linaonyesha sehemu ambapo gari hili linaelekea.

Hapa ni pahali ambapo mabarabara zaidi ya moja hukutana. Kuna taa za trafiki, magari mengi na watu wanasubiri kuvuka barabara. Kuna ishara ya tahadhari inayoonya eneo la waenda kwa miguu, pia kuna gari la mzigo kule nyuma.

Barabara hii lina magari na watu wanaovuka. Kulia kuna alama ya tahadhari ya kivuko cha waenda kwa miguu. Pia kuna mabasi na jengo refu la kisasa upande wa kushoto likiwa na bango linalosomeka pangani.

Huu ni msongamano wa magari barabarani. Magari mbalimbali yamepanga foleni wakisubiri taa ya trafiki kuwaruhusu. Kuna pia malori ya mizigo pamoja na magari madogo. Katika upande wa kulia wa picha, afisa wa polisi wa trafiki anaonekana akielekeza magari.

Hii ni barabara iliyo na msongamano mkubwa wa magari. Magari mengi yamepanga foleni upande mmoja wa barabara yakiwemo matatu au magari ya abiria, malori, magari madogo ya binafsi na basi za abiria. Kuna watu wanaonekana kutembea kando ya barabara na wengine wanaonekana upande wa pili wakitembea au kusimama.

Huu ni basi la usafiri wa mbali refu likiwa limeegeshwa karibu na jengo la mji. Abiria na wapita njia wanaonekana wakiwa karibu na basi hilo ambalo linaonekana likijiandaa kwa usafari au likishusha abiria na mizigo.

Hii ni barabara ya mjini yenye msongamano wa magari kuna ma askari wa trafiki walio valia mavazi ya reflector wakihahikisha kuna sheria na utaratibu barabarani.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa umma. Kuna watu wengi karibu na matatu. Baadhi ni abiria wanaopanda, wengine wanasaidia kupakia mizigo juu ya gari. Pia kuna bodaboda upande kushoto na duka la vifaa vya ofisi katika upande mwingine.

Barabara hili lina msongamano wa magari ikiwa pamoja na malori na magari madogo yakiwa yamepangana kwa mstari. Kulia kuna majengo ya ghorofa yanayoonekana kuwa ya biashara na makazi. Kushoto kuna uzio wa waya na watu wachache wakitembea pembeni mwa barabara.

Hapa ni stesheni ya magari ya abiria. Watu wengi wamekusanyika wakisubiri usafiri. Mmoja wa watu anashikilia bango lenye nambari thelathini na mbili inayowakilisha njia au nambari ya matatu. Kuna basi kubwa upande wa kulia na miti mikubwa ikitoa kivuli juu ya eneo hilo.

Hapa ni barabara kuu yenye magari yanayosafiri kwa pande zote mbili. Kuna malori madogo, magari mengine ya kawaida na pia watu wachache wakitemba pembeni mwa barabara. Upande wa kushoto kuna miti mingi ya kijani.

Huku ni jijini na kuna magari kadhaa katika barabarani. Katika pande zote za barabara kuna vyumba kadhaa vya ghorofa. Wananchi wanaonekana wakivuka barabara uku wengine wakiwa katika shughuli zao za kila siku za kuwapa riziki.

Haya ni mabasi ya usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa barabarani katika eneo ya mjini, watu wachache wanaonekana karibu na mabasi na baadhi wakipanda wengine wakishuka kuna miti yenye majani mengi iliyo upande wa kulia.

Hizi ni magari za uchukuzi wa umma, yameegeshwa kando kando ya barabara katika mtaa wenye shughuli nyingi jijini. Watu wanaonekana wakisubiri, wakipanda au wakishuka kutoka kwenye magari hayo.

Hapa ni kwenye barabara ulio na msongamano wa magari. Kuna magari mbalimbali yakiwemo mabasi, malori na magari madogo yakiwa yamesimama au kusonga polepole upande mmoja wa barabara. Pembeni mwa barabara, kuna watu wanaovuka barabara kwa miguu.

Hii ni basi ya uchukuzi wa umma ilyopakiwa katika kituo cha magari. Matatu hii ina maandishi mengi kwenye bango lake lililowekwa mbele. Pia kuna watu wengi wakiwa karibu na matatau baadhi yao wakipanda na wengine wakisubiri.

Hapa ni maegeshoni pa magari. Kuna magari yako kwenye foleni yakingoja abiria. Juu ya magari hayo kuna mabango yaliyo na maandishi ya sehemu ambazo hizo magari yanasafiri ili kuwa rahisi kwa wateja kujua haya magari yanaenda wapi.

Hili ni bomba la maji lililotengenezwa kwa chuma na limefungwa kwenye ukuta wa jengo. Bomba hili lina sehemu mbili za kudhibiti maji, moja kuu juu na nyingine ndogo pembeni na linaonekana kuwa la kisasa kwa sababu mng'ao wake ni wa metal .

Hizi ni takataka nyingi za plastiki zilizotupwa ovyo karibu na mto. Mto umezingirwa na uchafu mwingi hali inayoashilia uchafu mkubwa wa mazingira. Kuna water wa kijani pembeni lakini taka zimefunika sehemu kubwa ya ardhini karibu na chanzo hicho cha maji.

Haya ni matenki mawili makubwa ya plastiki ya rangi nyeusi. Yanaunganishwa na mabomba ya plastiki ya maji ya rangi ya kijani, ambayo yanasambaza au kusafirisha maji kutoka na kuenda kwenye matenki hayo.

Haya ni mabomba ya plastiki yenye mistari ya mviringo. Mabomba hayo hutumika kwa kawaida katika mifumo ya mifereji ya maji, usambazaji wa maji taka au ujenzi wa miundombinu ya barabara au katika kilimo.

Hili ni bomba la maji lililo unganishwa kwenye ukuta wa mbao pamoja na mpini wa kuzungusha ili kufunga au kufungua maji haya. Bomba hili ni la nje na linatumika labda katika unyunyiziaji wa mimea.

Hili ni duka dogo la kuuza au kujaza maji safi yaliyochujwa. Kuna mabango ya maandishi kama vile: kituo cha kujaza maji yaliyosafishwa, salama na ya afya, kiasi na ubora, upoozi joto.

Hawa ni ngombe walio kusanyika katika eneo la kunywa maji. Linaonekana kuwa sehemu ya mashamba ya mifugo . Maandhari ya eneo ni ya vichaka au pori na miti iliyoko nyuma inaonyesha kua ni mahali ya joto na ukame.

Hili ni bunda la mabomba ya chuma yaliyopangwa vizuri kwa mtindo wa mviringo. Mabomba hayo hutumika katika shughuli nyingi kama vile ujenzi, usambazaji wa maji, gesi au matumizi ya viwandani.

Hii ni Lori la taka likiwa limebeba mifuko mikubwa. Juu ya Lori hilo kuna watu kadhaa waliokaa juu ya mizigo hizo labda wakisafirisha au kuandaa taka hizo kwa ajili ya kuchakata. Lori limesimama kando kando ya barabara mbele ya jengo la biashara.

Hizi ni takataka nyingi zilizotupwa ovyo kwenye mazingira ya wazi. Taka hizo ni za plastiki, nguo na karatasi na zimeenea ardhini karibu na mfereji wa maji. Kwa umbali kuna majengo ya mji yanayoonekana.

Lori hili kubwa ni la kuchimba visima au kuchimba ardhi. Gari hili lina sehemu ya mbele ya rangi ya buluu yenye maandishi na sehemu ya nyuma ina mashine ya kuchimba ya rangi ya manjano. Liko katika eneo la wazi lenye mchanga na anga ya samawati.